Hii ni mkungu wa ndizi, kuna mgomba linatumika kama chakula kwenye nchi nyingi za Afrika. Zina manufaa mingi kwa mwili.

Hii ni zizi ya ng'ombe. Ng'ombe moja amefungwa huku ana kamuliwa. Kuna ndoo chini yake ambayo inatega maziwa.

Hizi ni ndizi zimeiva ambazo zimewekwa kwenye meza. Kando kuna mama anayeangalia pia kuna ukuta ya mawe na nyumba.

Mama mmoja anagawa kwenye sahani. Kando yake kuna wawili wanaosimama. Nyuma yao kuna nyumba iliyojengwa na matope. Pia, nyuma ya hii nyumba kuna kuni.

Huyu ni mwanamke mmoja ambaye amevaa aproni ya buluu, glavu, barakoa na kofia. Anakoroga maziwa kwenye ndoo.

Hii ni nyumba ya ng'ombe inayoitwa malisho ya sufuri. Mbele yao kuna gunia yenye vitu na lina maandiko na michoro. Nyumba hii imejengwa na chuma. Ng'ombe wanakula chakula ambayo zimekauka.

Hizi ni mgomba wa ndizi ambazo zimepandwa kwa shamba ni ya rangi kijani humu ndani kuna watu ambao wanatembea.

Hii ni zizi la ng'ombe, mzee mmoja anamnyunyizia dawa ng'ombe, huku mwingine anamsugua, kando yao kuna tanki ya maji.

Hizi ni migomba ya ndizi ambazo zimepandwa shambani , na zimepaliliwa moja imezaa ndizi kubwa hila zingine ni ndogo.

Hii ni nyumba ndogo ambayo ng'ombe huishi. Kuna vipuyu mbili ya rangi tofauti. Pia kuna mtego la maji ambayo ng'ombe hukunywa. Nyuma yake ni uwanja kubwa lenye nyasi na miti. Katika uwanja huu, sehemu nyingine limelimwa na imegawa na ua.

Hii ni mgogo wa ndizi ambao linasafiriswa, imewekwa juu ya gari, limetumika kama chakula, ina manufaa mengi katika mweli

Mzee mmoja aliyevaa aproni nyeupe na kofia anamwaga maziwa kwenye sufuria kubwa. Mwanaume mmoja anamchugulia.

Wanaume wawili wanakamua ngombe, mmoja amevaa aproni. mbele yao ni watu wanaowatazama, ndoo nyekundu imewekwa kando.

Hii ni mkungu ya ndizi, mama mmoja aliyevaa aproni na miwani anashika, kando yake kuna mimea.

Hii ni mgongo wa ndizi ambayo imefungwa na karatasi upande wa chini imechunwa inatumika kama chakula, ina manufaa nyingi kwa mwili.

Hizi ni mahindi ambazo zilininginizwa kwa ukuta. Kando kuna mpira ya plastiki yenye rangi manjano. Ukuta imejengwa na mbao.

Wamama wawili wameshika sahani moja ambapo ndani lake lina chakula mmoja huwa anapakua chakula, kwenye sahani. Nyuma yake kuna wamama wawili, ambao wanaongea. Pia nyuma lina ukuta na mimea.

Mtu mmoja ambayo amevaa nguo nyeupe anapeana maelezo kwa watu watatu ambapo wamekaa mbele yake. Kwa meza kuna vibuyu na vifaa vingine vya kutumia kwenye ukuta kuna maandishi tofauti.

Hizi ni ndoo za kusanya na kusafirisha maziwa, mwanaume mmoja anasafisha hili chumba ila mwengine anaandika, ukuta wa hili chumba ina rangi tofauti na michoro.

These are banana plants, they are bieng planted . There's a boy standing beside a dry tree, behind him there are other banana plants

Hawa ni ng'ombe wanaokula nyasi ambazo zimekauka na iliyowekwa kwa korodumu. Mmoja amesimama. Nyuma yao ni nyumba iliyojengwa.

Huyu ni mtu ambayo ako katika chumba la maabara. Amevaa aproni nyeupe, glavu, barakoa na kofia huku anashika chupa mkononi mwake. Kwenye meza kuna vyupa.

Hii mgomba wa ndizi mwanaume moja ameishika, kando yake kuna nyasi, nyuma yake kuna nyumba.

Hizi ni mgomba za ndizi zilizopandwa kwa shamba na imepaliliwa. Kando kuna na mimea ambazo zinakauka na miti zinazomea.

Mama mmoja anapakua chakula kwenye sahani ndogo. Kuna watu ambao wamezunguka. Chini yake kuna sufuria ambalo lina chakula.

Hii ni zizi la ngombe, kuna mashini ya kukamua ngombe amayo ina paipu ya kutoa maziwa, ina ndoo ya kusanya maziwa.

Huu ni mgomba wa ndizi ni tatu inatumika kama chakula huku kwa bara la Afrika, ina faida mengi kwa mwili.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye anamwaga maziwa huku anatabasamu. Kando yake kuna ndoo za maziwa, nyuma yake kuna nyumba iliyojengwa na msitu.

Wamama wawili ambao wamevaa aproni nyeupe ambapo wanachota maziwa kwenye ndoo huku wakiweka kwa karatasi. Pia wamevaa kitambaa ya kufunika mapua na midomo yao. Kichwa yao ina kofia, kando yao kuna watu wanaosimama.

Hii ni kifuli ambacho ng'ombe hukaa. Mzee mmoja anasimama kando. Kuna vitu zilizo kauka kando yake. Pia kuna mti.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye amevaa aproni nyeupe kwenye chumba cha maabara kwenye meza kuna mikebe nyuma yake kuna mashini.

Huku ni zizi la ng'ombe. Mtu mmoja anamnyonyeshea dawa ng'ombe. Kando kuna mtu anamsugua. Pia kuna ng'ombe anayesimama.

Huku ni shamba ya ndizi. Mimea zimepandwa kwa laini. Ndizi moja imesaa mkungu. Chini yake kuna vitu ambayo zimekauka.

Mwanaume mmoja anapanda mgomba wa ndizi. Kando ni watoto wanaosimama uku wakimtazama. Kuna pikipiki inayosimama na miti iliopandwa.

Hii ni mimea ya ndizi, ni ya rangi ya kijani. Kando yake kuna msitu, kuna mmea ndogo iliyopandwa mbele yake.

Hii ni mgongo wa ndizi ambao zilikatwa zimewekwa kwenye mchanga inatumika kama chakula inafaidha nyingi kwa mwili ya binadamu.

Hili ni shamba ya mahindi iliyopandwa , mahindi haya bado ni ndogo ,haijapaliliwa kando kuna msitu wa mti.

Hii ni ngungu wa ndizi ambayo imeifaa linatumika kawa chakula kwenye nchi nyingi ya afrika, inamanufaa mingi katika mwili

Hii ni mkungu wa ndizi ambayo imeiva. Kando kuna mtu mmoja ambaye anashika chane ya ndizi iliyoiva. Pia kuna mti na nyumba.

Hii ni rundo la ndizi ambao imepangwa mama moja ambaye ameinama anashona kando kuna watu ambao wameketi chini.

Hii ni mkungu wa ndizi. Ni refu. Linatumika kama chakula kwa nchi nyingi za Afrika. Lina faida mingi kwa mwili.

Hii ni zizi ya ng'ombe, mtu mmoja anakamua huku mwingine amesimama kando yake. Kuna mashine ya kukama ng'ombe na ndoo za kuweka maziwa.

Mzee mmoja aliyefaa uplon ya rangi kijani anakamua Ng'ombe. Kuna mwangaza. Ameweka ndoo nyeupe chini ya Ng'ombe, kando ni Ng'ombe anayesimama.

Hii ni mkungu wa ndizi kuna mgomba inayomshikilia inatumika kama chakula huku kwa waafrika kando kuna mimea.

Huyu ni mzee aliyevaa aproni ya manjana na anacho chombo cha kunyunyizia dawa. Amemfunga ng'ombe anamnyunyizia dawa. Kando yao kuna mahindi na mti.

Hawa ni watu wawili ambao wamevaa aproni nyeupe, barakoa na kofia. Wanamwaga maziwa kwa mashine na utaratibu.